Kifungashio chenye rangi nyeupe na rangi ya udongo, kina maandishi na picha ya ng'ombe, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kuwakinga na magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumiwa mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio tofauti vyenye maandishi "BIOFIX" na picha za nafaka mbalimbali zilizopangwa dukani, zikiwa ni aina ya pembejeo bora ya kilimo. Hii ni aina ya chanjo ya viumbe hai inayotumika kuongeza rutuba ya udongo na kuboresha ukuaji wa mazao kama: maharage, kunde, mbaazi na karanga.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

Kifungashio cha rangi nyeupe na machungwa, chenye jina la "bravector" na picha ya mbwa mweupe aliyesimama, ni mfano wa dawa ya mifugo inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hii hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Vifungashio vya aina mbalimbali vyenye rangi na miundo tofauti, vimepangwa vizuri juu ya rafu ndani ya duka pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama pamoja na mimea, na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mimea na mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wake.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

Duka la pembejeo na dawa za mifugo lenye jina "OSHO", likiwa wazi huku wauzaji wawili wamekaa ndani tayari kwa kuhudumia wateja. Duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya ya mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Jengo la biashara lenye bango linalosomeka "agroveti wakulima line"limejengwa kando ya Barabara likiwa na muonekano mzuri. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kujipatia pembejeo bora na dawa za mifugo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo yao.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

Muuzaji akiwa amesimama ndani ya duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwa kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na mimea na huonesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo na mimea kwa njia bora, ili kuhakikisha afya na ustawi.

Vifaa vya chupa vyenye majina na rangi tofauti zimepangwa vizuri kwenye rap huu ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana jamii dawa hizi hutumika kama kinga na tiba magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwa duniani mkubwa kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio chenye rangi nyeupe kikiwa na picha ya kondoo na mbuzi. Ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kuwakinga na tiba magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia ya bora, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashi cha rangi nyekundu na nyeupe, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye duka la pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lenye miti mingi ya nyanya iliyojaa matunda mengi yaliyoiva ya rangi nyekundu na kijani. Akijitahidi kuchagua nyanya kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Kundi kubwa la wakulima wakichambua kwa makini zao aina la kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganisha zile bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini wa dhamani ya zao hili la biashara tayari kupeleka sokoni na kuuza kwa ajili ya kujiongezea kipato.

Matawi ya vitunguu yameshika rangi ya kijani kibichi, yamesimama juu ya udongo wenye unyevu yakionyesha afya ya zao hilo shambani. Yamepangwa kwa mstari, yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa, yakionesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaoyalima kama zao la kibiashara.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi yamepandwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa ajili ya kuuza kama mazao ya biashara na kujiongezea kipato.

Mkulima wa kiume, akipanga zao la aina ya mahindi, zilizokomaa na kukaushwa vizuri, kwenye magunia baada ya kuvuna, akiwa tayari kulisafirisha na kupeleka sokoni kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa.

Mkulima wa jinsia ya kiume aliyopo ndani ya shamba lililojaa mimea mingi ya kijani ya zao la nanasi, huku mikononi mwake amebeba mananasi mawili mkulima huyu kakusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajia kwenda sokoni na kuyauza ili kujipatia kipato.

Matawi ya vitunguu yameshika rangi ya kijani kibichi, yamesimama juu ya udongo wenye unyevunyevu yakionyesha afya ya zao hilo shambani, Yamepangwa kwa mistari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua kabla ya kuvunwa, yanaonyesha matumaini ya mavuno mazuri kwa wakulima wanaoyalima kama zao la kibiashara.

Kundi la wakulima lipo shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini ikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia, tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika, huku wameinama wakivuna viazi. Wanaviweka kwenye ndoo mbalimbali, huku wakiviandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa, na kuongeza kipato chao.

Kundi la wakulima wakiwa wamemaliza kuvuna zao aina la nanasi na kuweka kwenye kikapu, tayari kwa kusafirisha na kupeleka sokoni, kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa na kuuza ili kujipatia kipato.

Wakulima wawili, wakiendelea na zoezi la kupakia viazi kwenye vikapu vyenye rangi tofautitofauti, tayari kwa kusafirisha na kupeleka sokoni ili kuuza na kujipatia kipato. Mazingira ya shamba yanaonyesha shamba lililimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio mzuri huku wakulima wakiwa na taratibu upangaji wake na wengine wamekaa pembeni ya kumbuka baada ya kazi wakijiandaa kuisafirisha sokoni kama zao la biashara lenye thamani ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakipakia zao la kilimo aina ya kitunguu kwenye gari kubwa na chini wametandaza zao hilo, tayari kwa kuvisafirisha kwenda sokoni. Mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara lililolimwa kwa faida kubwa.

Kundi la wakulima wa kike wakiwa wamekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna, wanaviweka kwenye magunia huku wakiwa wameinama, wakijiandaa kuvipeleka sokoni zao hili la biashara lenye thamani kubwa kwa kipato chao.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

Kundi la wakulima likiwa shambani baada ya mavuno, huku viazi vingi vyenye rangi nzuri vimetandazwa chini vikiwa vimemalizwa kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipakia kwenye ndoo, tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni na kuuza kwa ajili ya kujipatia kipato.

Zao aina ya mahindi lililochambuliwa vizuri na kutandazwa kwa wingi juu ya ardhi kavu, imekaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kupelekwa sokoni. Mazingira yanaonyesha zao hili la biashara likiwa limelimwa vizuri na linaongeza kipato kwa wakulima waliofanya kazi hiyo.

Mkulima wa jinsia ya kike ndani ya shamba lenye mimea mingi ya kijani, iliyojaa matunda mengi yaliyoiva na rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu kukusanya mavuni haya ya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amebeba toroli, lililojaa mazao aina ya pilipili zilizoiva vizuri kwa rangi ya njano, kijani na nyekundu, akiwa tayari kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kama zao la biashara kwenye soko la uhakika na faida kubwa.

Mkulima wa kiume na kipanga pilipili hoho zilizokomaa vizuri kwenye magunia, baada ya kurudi na kila tayari kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kama zao la biashara lenye soko la uhakika na faida kubwa.

Kundi la watu linapanga ndizi za rangi ya kijani kwenye matenga ya rangi tofauti. Ndizi hizi zimekomaa lakini bado hazijaiva, zikiwa zinaandaliwa kusafirishwa kwenda kuuzwa sehemu mbalimbali kama vile: sokoni, madukani na maeneo mengine; kama sehemu ya biashara ya zao la kilimo lenye faida.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wamechuchumaa shambani huku wameshika nyanya ya kijani ambayo bado haijaiva vizuri, wakionekana kujadiliana kwa makini huku wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi ikionyesha kazi na bidii na umakini katika kilimo, ambapo watavuna na kupeleka sokoni na kuuza ili kujiongezea kipato.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi, imepangwa kwa mistari mizuri shambani. Ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na baadaye kuvuna, na kusafirisha kupeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Mkulima akiwa mmwaga zao aina ya karoti chini baada ya kuvuna tayari kwa kukusanya na kunisafirisha kupeleka sokoni. Mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri nikithibitisha kuwa ni zao la kibiashara iliyolimwa kwa faida kubwa.

Kundi la wakulima lipo shambani likiendelea na mavuno huku viazi vingi venye rangi ya udongo vimetandazwa chini vikiwa vimemaliza kuvunwa. Baadhi ya wakulima wamesimama wakiangalia kundi hilo tayari kwa kusafirisha na kwenda sokoni kwa kuuzwa kwa ajili ya kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyaya nyingi bado hazijaiva kwani zina rangi ya kijani, mavuno yatakapokuwa tayari mkulima ataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua zao aina ya viazi vitamu vyenye rangi nyekundu, baada ya kuvuna wanajiandaa kuvipeleka sokoni kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa na kuongeza kipato chao.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa katika shamba kubwa lililoshamili mimea ya majani ya chai, yaliyoiva kwa rangi ya kijani kibichi. Wanakusanya kwa umakini na uangalifu mkubwa, mavuno haya muhimu ya biashara, yanayotarajiwa kupelekwa na kuuzwa sokoni sokoni.

Kundi la wakulima shambani wanatangaza vitunguu juu ya ardhi kavu zikikaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa. Mandhari hii inaonyesha zao hili la kibiashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko ikiwa ni chanzo cha muhimu cha kipato kwa wakulima hao.

Kundi la wakulima likimaliza kupakia viazi kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao hayo, tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni. Mazingira ni ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri, yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara lililolimwa kwa faida kubwa.

Kundi la wakulima limekusanyika kuchambua viazi baada ya kuvuna. Wameinama wakiviweka kwenye magumia, huku wakijiandaa kuvipeleka sokoni, kwa kuuza zao hilo la biashara na kuongeza thamani ya kipato chao.

Mkulima wa jinsia ya kike amesimama mbele ya shamba la mahindi, huku amemaliza kuvuna mahindi ambayo ameyanika juani ili yakauke tayari kwa kuyachukua na kuyapeleka sokoni, ili kuyauza na kujipatia kipato kwa zao hilo muhimu la biashara.

Wakulima wakiwa wamepakia zao aina ya viazi kwenye magunia makubwa yaliyojaa, tayari kwa kusafirishwa kuelekea sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato; mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa hili ni zao la biashara lililolimwa kwa faida.

Migomba iliyokomaa ikiwa na matunda mengi ya ndizi imepangwa kwa mstari mzuri shambani; hii ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha uvunaji unakuwa mzuri ili kupeleka sokoni na kuuza na kujipatia kipato.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi iiyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo mweusi wenye rutuba. Nyanya nyingi bado hazijaiva ila tayari zimekomaa na mavuno yatakapokuwa tayari, mkulima ataandaa nyanya hizo na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Ndani ya shamba mkulima amesimama pembeni ya mkusanyiko wa nyanya zilizoiva baada ya kuvunwa, akiwa ameshika nyingine mkononi kwa furaha amezungukwa na shamba la nyanya limeenea kijani, iliyopangwa vizuri akijiandaa kusafirisha mazao hayo kwenda sokoni kuyauza.

Shamba la nyanya limeshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi tayari zimeshaiva na mavuno yako tayari, wakulima wataandaa nyanya hizi kwa ajili ya kuzipeleka sokoni, kuuza na kujipatia kipato.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

Mimea ya migomba iliyokomaa iliyo na matunda mengi, imepangwa kwa mstari mzuri shambani huku ikiwa na mikungu mikubwa ya ndizi yenye rangi ya kijani. Haya ni matokeo ya juhudi ya wakulima ambao wanaendelea na zoezi la kuvuna ndizi hizi ya kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza na kujiongezea kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio mzuri, huku wakulima wawili wamesimama pembeni wakiratibu na kijiandaa kizisafirisha sokoni kama zao la biashara lenye thamani na kujiongezea kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume, kasimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa, akitazama kwa ufahari mazao yaliyomea kwa mpangilio mzuri, akijivunia mafanikio ya zao hilo la biashara litakalomletea kipato bora.

Zao aina ya kitunguu limetandazwa kwa wingi juu ya ardhi shambani, likikaushwa baada ya kuvunwa, tayari kwa kuuzwa sokoni. Mandhari ya shamba inaonyesha zao hili la biashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko, likiwa chanzo muhimu cha kipato kwa mkulima.

Zao aina ya vitunguu vimetandazwa kwa wingi juu ya ardhi shambani, mandhari yanaonyesha zao hili la kibiashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko. Ikiwa ni chanzo cha muhimu cha kipato kwa wakulima.

Mkulima akiwa amechuchumaa kwenye shamba la nyanya iliyoshamiri kwa mimea ya kijani kibichi, lililolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zinaelekea kuiva kutoka rangi ya kijani kuelekea nyekundu, zitakapokuwa tayari mkulima atavuna na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima la jinsia mbalimbali wameinama wakivuna mazao aina ya viazi kwa kuchimbua chini, wanaviweka pembeni huku wakijiandaa kuvipeleka sokoni na kuuza zao hili la biashara lenye thamani kubwa na kuwaongezea kipato.

Mimea ya kijani kibichi ya zao aina ya pilipili hoho, ikiwa imepandwa kwa mistari mzuri shambani, ikiwa na matunda yaliyoiva na kukomaa vizuri. Haya ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi, imepangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa. Ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi, imepangwa kwa mstari mzuri shambani. Hii ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hili kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Wakulima wamepanda miche michanga iliyopangwa kwenye msitari unaotoa nafasi ya kutosha, wanahakikisha kila mche unapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji, palizi na ufuatiliaji katika ukuaji. Kijani cha miche kinaadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Wakulima wamepanda mimea midogo kwa mistari ndani ya nyumba ya plastiki, huku mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiwa umesambazwa vizuri kwenye udongo wa shamba. Mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kusaidia kuhifadhi unyevu na kuongeza uzalishaji.

Mipapai iliyokomaa ikiwa na matunda mengi imepangwa kwa mstari. Haya ni matokeo ya juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri na mazao bora kwa matumizi binafsi au biashara.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza na kijani kibichi, huku mkulima akiwa ameitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku.

Ndani ya shamba kubwa la kisasa, wakulima wamepanda miche mbalimbali iliyopangwa kwa utofauti kwa makundi, wanahakikisha kila miche inapata matunzo stahiki ikiwa ni pamoja na umwagiliaji na ufuatiliaji wa ukuaji, kijani cha miche mingi kinadhihirisha afya ya mimea na juhudi zao katika kuzalisha mazao bora.

Zao aina ya nyanya limepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi yao ya kilimo, wakijivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu.

Wakulima wawili wa kiume wamechuchumaa shambani huku wameshika nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva. Wanaonekana kujadiliana kwa makini huku wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi ikionyesha kazi za bidii na umakini katika kilimo.

Zao la tunda aina ya parachichi limepangwa kwenye matenga mengi baada ya kuvunwa, huku wakulima wamekaa pembeni wakipumzika na kufurahia matokeo ya kazi ya kilimo, wakijivunia mavuno bora na yenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya biashara au matumizi ya nyumbani.

Gari aina ya trekta ikiwa imefungwa mashine kubwa inayoendelea kukata majani katika eneo la shamba lililo wazi. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Gari ya trekta ikiwa imefungwa mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazozunguka ardhini vinaka udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kisasa yenye rangi nyekundu na njano, inayotumika kulima au kuandaa shamba kabla ya kupanda. Mashine hii huchimba ardhi na kuacha mistari, ambayo mmea utapandwa katika hiyo mistari. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, hukoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Wakulima wawilii wakiume wanaendesha trekta jekundu kulima na kuandaa shamba kwa ustadi, trekta hiyo inasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa. Nyuma yao mahindi yaliyostawi kwa kijani kibichi yanaonyesha mafanikio ya maandalizi mazuri ya ardhi, mandhari hii inasisitiza umuhimu wa mashine za kilimo katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa kulima.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

Aina ya trekta iliyofungwa mashine kubwa ya kulimia, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma yake ikibaki mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Sehemu hiyo ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi, na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Gari maalumu la kulimia aina ya trekta likiwa limefungwa mashine kubwa yenye rangi ya kijani inayoendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Gari aina ya trekta iliyofungwa mashine yenye rangi nyekundu ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililowazi, sehemu zake zinazopita ardhini zinakata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda, mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi kilimo cha kisasa.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiendelea kukata majani kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Mashine ya kisasa ya kilimo, yenye magurudumu manne iko ndani ya shamba la kisasa la kuotesha mimea ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango iliyomea, mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu za binadamu.

Mkulima akiwa anatumia mashine ndogo ya kulimia yenye rangi ya mekundu, kuandaa sehemu ya shamba lake kwa ajili ya kupanda mazao tofauti. Mashine hii inaonekana ikifanya kazi kwa ufanisi ikitibua udongo kwa kasi na usahihi. Hii inarahisisha kazi, kuokoa muda, na kupunguza nguvu kazi ya mikono. Hivyo, kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Gari ya kulimia aina ya trekta, ikiwa imefungwa mashine kubwa, huku ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zilizozunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma zikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupanda. Mashine hii ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba, kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.

Ndani ya bwawa kubwa lenye maji samaki wazuri mwenye afya wanazuiliwa na nyavu bwawa hii liko vizuri likionyesha mazingira safi na uzalishaji bora wa samaki wengi na wakubwa kwa idadi.

Ndani ya chombo cha kisasa cha kufugia samaki, maji safi yanang'aa yakionekana kuwa na mwanga wa kutosha unaopenyeza hadi chini. Samaki wa rangi ya kuvutia wanaogelea kwa utulivu wakionesha afya njema na uangalizi mzuri. Ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri uinavyoweza kuchangia uzalishaji bora kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa.

Bwawa kubwa la kufugia samaki wenye afya nzuri likiwa na maji masafi, samaki wa aina mbalimbali wanaonekana wakiogelea kwa utulivu, wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa unaonyesha uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa dogo la kufugia samaki limepambwa kwa mawe pembeni na limezungukwa na kijani kibichi. Maji ya kijani yanaonyesha mazingira ya asili huku samaki wakiogelea kwa mbali kwa utulivu ndani yake. Ufugaji huu huongeza uzalishaji hivyo huongeza kipato pamoja na chakula.

Ndani ya chombo cha kisasa cha kufugia samaki maji safi yanang'aa yakionekana kuwa na mwangaza wa kutosha unaopenya hadi chini. Samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea kwa utulivu, ufugaji huu wa samaki unaonyesha namna teknolojia na mpangilio mzuri inavyoweza kuchangia uzalizaji bora kwa kutumia nafasi ndogo lakini kwa ufanisi mkubwa.

Ndani ya bwawa kubwa la kufugia, kuna samaki wenye afya nzuri wakiwa chini ya maji safi. Samaki hawa wa aina mbalimbali, wanaonekana wakiogelea kwa utulivu, wakifurahia mazingira safi na salama. Mpangilio mzuri wa bwawa, unaonyesha uwekezaji na juhudi kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija.

Bwawa la kufugia samaki wenye afya nzuri nikiwa na maji masafi yanayong'aa chini ya mwanga kundi la samaki wanaonekana wasogelea kwa utulivu huku wakifurahia mazingira safi na salama mpangilio mzuri wa bwa kubwa katika kuhakikisha ufugaji bora wa samaki unaozalisha kwa tija

Katika juhudi zinazoendelea za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yaliyopandwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea.

Mtalamu wa misitu aliyevalia vazi jeusi amesimama mbele ya watu na miti ya mimea mbalimbali, akitoa maelekezo kwa makini miche hii imepanga kwa mpangilio maalum katika makundi tofauti kila kundi likiwakilisha aina tofauti ya miti ya msituni, madhari ya eneo hili linaonyesha dhamira ya uhifadhi na uendelezaji wa misitu huku maelezo yake yakilenga kutoa elimu juu ya muhimu kwa kupanda miti na kutunza mazingira.

Msitu wenye kijani kibichi umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali huku, njia nyembamba ikatiza katikati ya uoto huo wa asili ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za msitu.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, bwana misitu wakikagua miche mbalimbali iliyopangwa kwa makundi kwa mpangilio mzuri kulingana aina ya mimea ndani ya mazingira mazuri ya kijani kibichi.

Bwana misitu akipanga miche ya miti kwa makundi mbalimbali kuonyesha utofauti wa aina zake, huku mwingine akimwagilia kwa uangalifu ili kuhakikisha miche hiyo inakuwa na afya bora kabla ya kupandwa mashambani na misituni. Kama sehemu ya juhudi za kutunza na kuhifadhi misitu kwa kizazi cha sasa na kile kijacho.

Msitu wenye kijani kibichi, umejaa vichaka na mimea ya aina mbalimbali. Huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto wa asili uliofunikwa. Hii inaonesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Bwana misitu wa jinsia ya kike, amechuchumaa karibu na mashina ya miti iliyokatwa, huku akiwa ameshika mche wa mti mdogo mkononi. Tukio hili linaonesha falsafa ya *kata mti panda mti", inayohamasisha uhifadhi endelevu wa mazingira, kwa kupanda miti mipya baada ya ile iliyokatwa.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu nchini, bwana misitu anamwagilia makundi ya miche mbalimbali, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea ndani ya mazingira ya kijani.

Mtaalamu wa misitu amesimama mbele ya miche mingi ya mimea mbalimbali akiikagua kwa makini. Miche hii imepangwa kwa mpangilio maalumu katika makundi tofauti, kila kundi likiwakilisha aina tofauti ya miti ya mistuni. Mandhari ya eneo hili inaonesha dhamira ya kuhifadhi na uendelezaji wa misitu.

Bomba maalumu za rangi nyeupe, zikiwa na mashimo upande juu, zimepangiliwa vizuri, na mimea kijani kibichi ikiwa imechipua kwenye mashimo hayo. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe, yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu. Huku ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu lenye rangi nyeupe likiwa limesimamishwa kwa ustadi na mashimo pande zote ,huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikichipukia, huo ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachosaidia mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyo pitishiwa mipira ya maji yakiwa na mashimo upande wa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima akiwa amesimama mbele ya shamba lililo na mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyo pangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu , huku mimea ya kijani kibichi ikichipua, huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponiki kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyo yeyushwa kwenye maji.

Mimea mbalimbali ya kijani kibichi, ikiwa imestawi vizuri ndani ya vyombo maalumu vilivyopangwa vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba kubwa kuna mabomba maalumu yenye mashimo kwa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zilizopangwa vizuri kwa mpangilio maridadi, zikiwa na mashimo upande wa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Ndani ya shamba, mkulima anakagua mabomba maalumu yenye rangi nyeupe yaliyopangwa kwa usatadi, yakiwa na mashimo upande wa juu, huku mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba bomba za rangi nyeupe zilimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo pande zote, Ndani yake kuna mimea mingi ya kijani kibichi Iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi iliyopo kinachoweza mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyorushwa kwenye maji.

Mabomba ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi, yakiwa na mashimo upande wa juu huku ndani yake kunamea mimea kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Chombo cha kisasa chenye rangi nyeusi kikiwa na mpira unaopitisha maji na juu mmea wa kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho hivyo vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika bustani ndogo, vyombo vya huduma maalum ya rangi nyeupe na nyeusi yamepangwa ikiwa na mashimo kwa upande wa juu. Huko ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi ,huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachouisha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyouishwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa mpangilio maalumu katika rafu, yakiwa na mashimo upande wa juu huku mashimo mengine ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa, mabomba maalumu yenye mashimo upande wa juu, yakiwa na mimea iliyostawi vizuri ya rangi tofauti. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Shambani bomba maalumu la rangi nyeupe zilizopangwa vizuri, zikiwa na mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri sana. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vyombo maalumu vya rangi nyeusi vikiwa na mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri juu yake, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyayushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe na bluu, yamepangwa vizuri ikiwa na mashimo juu ambapo ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ikiwa imechipua vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mime kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yenye mashimo upande wa juu, huku ndani yake mimea ya kijani kibichi ikiwa imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Vifaranga vya kuku vingi vikiwa ndani ya banda la kisasa kubwa, lenye mpangilio mzuri, huku vikionesha afya bora. Vifaranga hivi hulelewa na kuwa kuku wakubwa kwa ajili ya mayai ambayo huchakatwa kiwandani au kuku wa nyama, ambao husindikwa na kusambazwa sokoni.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi yamejaa kijani kibichi, likiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu. Mahindi yapo tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani. Jambo linalodhihirisha shughuli ya kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Katika shamba kubwa la kisasa zaidi mimea ya mbogamboga zilizojazwa kijani kibichi zikiwa na mpangilio mzuri unaonesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu Mbogamboga hizi ziko tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani, jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo pia kwa wingi nja ubora wa mazao.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

Shamba la nyanya limeshamili kwa mimea ya kijani kibichi, lililolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba. Nyanya nyingi zikiwa zimeelekea kuiva na bado ziko za kijani kwa sasa, zitakapo iva nyanya hizi zitachukuliwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali zenye viwango bora vya kimataifa.

Vifaranga vingi vikiwa ndani ya banda kubwa lenye mpangilio mzuri vimesimama vikionyesha afya bora. Vifaranga hivyo hufugwa na baadae kukua na kuwa kuku wakubwa, ambao husindikwa kwa ajili ya nyama na kusambazwa sokoni, huu ni mfano wa kilimo cha viwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi limejaa kijani kibichi likiwa na mpangilio mzuri unaoonyesha uwekezaji na uangalizi wa hali ya juu, mahindi yako tayari kuvunwa na kuchakatwa kwa matumizi ya viwandani jambo linalodhihirisha shughuli za kilimo cha kisasa chenye lengo la kuongeza tija kwa wingi na ubora wa mazao.

Vifaranga vingi vikiwa ndani ya mabanda makubwa yenye mpangilio mzuri, huku wamesimama na kuonyesha afya njema. Vifaranga hawa hukuzwa na kuwa kuku kwa ajili ya nyama ambayo huchakatwa kiyonani au huuzwa na kutangazwa sokoni. Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda chenye kija na usimamizi mzuri.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

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa shambani anakagua nyanya za kijani kabla ya kuvunwa na kusafirishwa hadi kiwandani, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kuwa bidhaa mbalimbali za viwandani, zenye viwango bora vya kimataifa.

Wafanyakazi wakiwa wanaweka vitunguu maji vingi kwenye chombo maalumu, huku vingingine vikiwa vimetandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa au kuchambuliwa. Hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirishwa kwa kuchakatwa kiwandani. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha kiwandani ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na uandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au nje ya nchi, yakizingatia viwango bora na ubora wa usalama

Ndani ya shamba la kisasa kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri ikiwa na matunda ya rangi nyekundu na kijani. Matunda haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani ambapo husindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Zao aina ya kitunguu maji, kikiwa kimetandazwa chini kwa ajili ya kukaushwa na kuchambuliwa. Hii ni hatua mojawapo ya maandalizi ya mazao kwa ajili ya kusafirisha au kuchakata viwandani. Utaratibu huu ni sehemu ya kilimo cha viwandani, ambapo mazao huzalishwa kwa wingi na kuandaliwa kwa ajili ya soko la ndani au la nje.

Shamba kubwa la majani ya chai, limejaa rangi ya kijani kibichi, likienea hadi mbali katika mazingira safi na ya kuvutia. Majani haya hukusanywa kwa uangalifu na kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa na kusindikwa pamoja na kufungashwa, tayari kwa soko la ndani na nje ya nchi.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea, huku wakulima wawili wakikagua mazao kwa makini, wakihakikisha mpangilio mzuri na hali bora ya kilimo cha kisasa, mimea hii itapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutoa bidhaa ya biashara zenye ubora wa hali ya juu.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda kubwa wamesimama huku wakionesha afya bora, Kuku hawa hufugwa kwaajili ya nyama zinazosindikwa na kusambazwa sokoni ndani na nje ya nchi, Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Shamba kubwa la kijani kibichi lililojaa zao aina ya kabichi iliyokomaa vizuri, likienea hadi mbali kwa mandhari safi na ya kuvutia. Kabichi hii imeshakomaa na tayari kukusanywa kwa uangalifu kwa ajili ya kuchakatwa kiwandani, ambapo hukaushwa na inasindikwa na kufungashwa tayari kwa soko la ndani au nje ya nchi.

Kuku wengi wakiwa ndani ya mabanda makubwa yenye mpangilio mzuri, wamesimama huku wametoa vichwa juu, wakionesha afya bora. Mayai yamepangwa kwa usafi mbele yao, tayari kwa kupelekwa kiwandani na kuchakatwa. Kuku hawa wengi hufugwa kwa ajili ya nyama ambayo husindikwa na kusambaza sokoni. Huu ni mfano wa kilimo cha viwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni yake kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi kwenye matuta hayo yenye mimea ya kijani.

Mfumo wa umwagiliaji umeonekana kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matunda yaliyopangwa kwa ukiwa tayari kwa kupanda mimea. Kila tuuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo wenye rutuba. Na pembeni kuna mipira ya maji iliyopita ikionyesha mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji kutilirika kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji Ufisadi kupitia mimea ya kijani kibichi Uliopangwa kwa hatua Kila mtu ukiwa na nafasi ya kutosha kukua Miche imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi Mpangilio wa shamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji

Mfumo wa umwagiliaji ukionekana kwa ustadi kupitia mmea wa kijani kibichi uliopandwa kwa hatua, Mche unaonekana una nafasi ya kukua huku umepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na pembeni yake kuna mfumo wa umwagiliaji unao hakikisha maji yanatiririka kwa matone na kwa usahihi pembeni ya mche huo

Mfumo wa umwagiliaji unavyoonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha ili kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mipira ya maji inayorahisisha mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na katikati kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa matone kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kwa ustadi kupitia matuta, yaliyopangwa kwa kuachiana nafasi ili kurahisisha mimea kukua, Miche hii imepandwa kwenye matuta yenye udongo wenye rutuba, na katikati kuna mfumo wa umwagiliaji unao hakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unavyoonekana kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana, lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi kwenye rutuba na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa shamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Katika juhudi za uhifadhi na uendelezaji wa misitu, bwana misitu wawili wanamwagilia makundi ya miche mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mimea; ndani ya mazingira yaliyojaa kijani.

Mfumo wa umwagiliaji unavyoonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mstari. Kila mstari ukiwa na nafasi ya kutosha kuruhusu mche kukua. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi. Mpangilio huu wa mashamba unaonyesha utumizi mzuri wa teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekaana kwa ustadi kupitia shamba kubwa sana lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mfumo wa umwagiliaji unaonekana kwa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matunda yaliyopangwa kwa hatua. Kila hatua likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wa rutuba na mimea iliyopandwa juu yake, mpangilio huu wa shamba unaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji kwa kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha na ubora wa mbegu, unahifadhiwa kwa msimu ujao wa kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji wa ustadi kupitia shamba kubwa lenye matuta yaliyopangwa kwa hatua yakiwa na mimea ya kijani kibichi iliyopandwa juu yake, kila tuta likiwa na nafasi ya kutosha kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na huku pembeni kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi.

Mto mkubwa umekatiza katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililo funikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswira hii inahakisi uzuri wa ardhi na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku katikati kukiwa na bwawa kubwa linaloakisi rangi ya bluu kutoka angani. Ni uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na milima iliyo funikwa kwa uoto wa asili wa rangi ya kijani, huku katikati ziwa likiakisi mwanga wa bluu kutoka angani. Taswira hii ina akisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia, yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima inayopendeza, huku bonde likiwa limefunikwa na uoto wa asili wa majani mazito ya rangi ya kijani, na anga likiwa la bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani. Huku barabara ikiwa imekatiza katikati na taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima mirefu ikiwa na theluji iliyoshuka juu ya vielele vyake, huku chini kuna miti michache ya kijani, ikitapakaa hapa na pale, chini ya anga ya bluu liliyopambwa na mawingu meupe, ikiunda mandhari tulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku katikati kukiwa kuna ziwa linaloakisi mwanga kutoka angani. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia sana, huku jua likizama juu ya milima cha kijani kibichi. Mwanga wa zahabu ukimulika miti na nyasi, ukimya umetanda na mazingira yanatoa hisia za utuli, na uzuri wa mwisho wa siku.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvuyia yenye miti minhi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku ziwa likiaksi mwanga wa bluu kutoka angani, hii ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na rangi ya bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na mlima uliofunikwa na majani mazito ya uoto wa asili wa rangi ya kijani na mawingu machache juu ya kilele, huku anga likiwa na mawingu pia. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku mto ukipita katikati ya uoto wa asili polepole. Hii ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Barabara nzuri iliyopita katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa imeangaza rangi ya bluu, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti nyingi ya kijani kibichi na milima, iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi taswira tunaakisi uzuri waasili na utulivu mazingira.

Mandahari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, juu ya milima iliyofunikwa na majani ya uoto wa asili wenye rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na bonde lililofunikwa na uoto wa asili kwa majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga ikiwa na rangi ya bluu na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu kwa mazingira.

Katikati ya mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mingine inayoonekana kwa mbali imefunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani; huku anga ikiwa na mawingu kiasi ,barabara imekatiza ikionyesha taswira inayoaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima uliofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na rangi ya bluu na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na bonde lililofunikwa na uoto wa asili wenye majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa maliasili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na mlima uliofunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani, huku anga ikiwa na mawingu kiasi. Ni taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wenye majina mazito ya rangi ya kijani huku anga ikiwa na mawingu kiasi, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi, na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu kwa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani huku bondeni mto ukipita taratibu katikati ukitengeneza taswira inayoakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mbuzi mwenye afya nzuri kasimama shambani, anaonekana mwenye nguvu na mwili uliojengekea vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi. Na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mfugaji akichunga wanyama aina ya mbuzi kwenye majani, mbuzi wanaonekana wenye afya na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofuga kwa ajili ya maziwa nyama au kazi na inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya nzuri wakiwa wametoa vichwa bandani, wanaonekana wenye nguvu na miili iliyo gari Ka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayo fugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi, na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na mafunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya wamesimama bandani wanaonekana wenye nguvu na miili iliyo jengeka vizuri, hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora unao zingati lishe na matunzo ya wanyama.

Kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu, wako ndani ya banda lililozungushiwa uzio, safi, na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa, yanayozingatia usafi na lishe bora kila siku. Kuku hawa hutumika kwa ajili ya nyama au mayai, kwa matumizi binafsi au ya kibiashara.

Mfugaji mmoja akiendelea na zoezi la kulisha bata wengi wakubwa weupe na weusi, wenye afya na nguvu, wakiwa ndani ya banda liliozungushiwa uzio, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa, unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Mfugaji akiwa na bata weupe wake bandani, akiwa analilisha kundi lake kwa utaratibu. Huku bata wakiwa na afya nzuri na manyoya meupe yaliyong’aa .Mandhari ya banda hili linaonekana lina malezi bora, na usafi umezingatiwa kama kanuni za ufugaji wa kisasa zinavotaka.

Kuku wenye afya nzuri wamesimama shambani, wanaonekana wenye nguvu na miili iliyojengeka vizuri. Hii ni mojawapo na mifugo inayofugwa kwa ajili ya mayai na nyama, na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya ndege hao.

Nje ya banda kubwa la mbao, mfugaji amesimama na kundi la bata weupe akiwalisha kwa utaratibu, huku bata wakionekana ni wenye afya nzuri na manyoya meupe yanyong'aa; mandhari ya nje ya banda linaonyesha malezi bora na safi unaozingatia kanuni za ufugaji wa kisasa.

Kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu wapo katika mabanda yaliyo pangiliwa katika mpangilio mzuri sana, mabanda haya ni masafi na yenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa, unaozingatia lishe bora kila siku kwa matumizi ya nyumbani ama biashara.

Wafugaji wawili waliovaa nguo nyeupe wanalisha kuku wengi wakubwa wenye afya na nguvu. Wapo ndani ya banda lililozungushiwa uzio, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, huku mpangilio wa shamba hili unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa ustadi, kila mche ukipewa nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri. Miche hili imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mpira wa maji unaosaidia umwagiliaji wa uhakika.

Vifungashio mbalimbali vya Mbegu, vilivyobeba rangi tofauti, na mimea na matunda yaliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya Vifungashio vimeandikwa majina tofauti, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.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

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyo pandwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji kwa uhakika. Mpangilio makini wa mashamba haya unaonesha dhamira kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao kwa kilimo.

Eneo la kuzalisha mbegu bora linaonekana kwa stadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa mpangilio sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na mpangilio makini wa miche hii unaonyesha dhamira ya kupata mbegu bora za hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao kwa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo mbalimbali, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hiyo imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, Mpangilio huu wa mimea hii unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kwa kupitia mimea ya kijani kibichi mchanga, iliyopandwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vzuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi na wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika wa matone.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi michanga iliyopandwa kwenye vyombo maalumu. Kila mche ukiwa na chombo chake kwa ajili ya sehemu ya kutosha ili kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba ikiwa ni mpangilio makini wa zao hili, unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajia kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vikapu vya kupendeza. Mbegu hizi kama vile: maharage, mtama na mahindi, zinakusudiwa kusaidia wakulima, kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Nje ya duka kuna mbegu mbalimbali zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyombo vya plastiki na magunia. Huku mbegu hizi kama vile: maharage, mtama, mahindi, ulezi; zimetambulishwa kwa vibandiko vya rangi tofauti. Zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kwa kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye ndoo. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, na mpangilio makini wa miche hii unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi wa msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio vya mbegu kimebeba rangi ya tofauti, kikiwa na picha ya mimea na matunda mbalimbali yaliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio vimeandikwa jina “Continetal,” ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mboga bora.

Vifungashio vya mbegu vilivyobeba rangi mbalimbali, vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri yakiashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya vifungashio kuna majina mbalimbali yakiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "Ea seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia tofauti. Mbegu hizi, kama vile; maharage, mtama, mahindi, ulezi na nyinginezo, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya bluu na ya chungwa ikiwa na picha ya tikiti maji iliyokatwa na kustawi vizuri, ukiashiria ubora wa mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi sayova ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu vilivyobeba rangi tofauti, vikiwa na picha za matunda na mimea iliyostawi vizuri, ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio vilivyoandikwa maandishi "Vuna Seeds", ikiwa ni alama ya kuaminikia katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaonekana kustawi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba, huku mpangilio makini wa shamba hili unaonyesha dhamira ya kupata mbegu yenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vikiwa vina rangi tofauti na picha za mimea tofauti zilizostawi vizuri, inayoaashiria ubora wa mbegu hzo. Juu ya vifungashio kuna maandishi mbalimbali ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Wakulima wakikagua kilimo cha uzalishaji mbegu bora uliopangwa kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi na wenye rutuba, na kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika, mpangilio makini kwa shamba hili unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa juu ya udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa shamba hili unaonesha dhamira ya kupata mbegu yenye ubora ya hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu limebeba rangi ya kijani na njano kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, unaoashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "Simlaw", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vyenye rangi tofauti na picha za mimea iliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hizo, huku juu ya kifungashio hicho kukiwa kuna maandishi "STARKE AYRES", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mboga bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwenye vyombo maalum, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri, miche hii imepandwa kwenye udongo mweusi wenye rutuba na mpangilio makini wa miche hii unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Mifuko mingi ikiwa na mbegu ya aina ya mahindi, ikiwa imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia, tayari kwa kutumika kwa shughuli za kilimo. Mbegu hizi zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora zinaonekana kwa ustadi kupitia mimea ya kijamii iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, miche imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, mpangilio makini wa shamba hili umeonyesha dhamira kupata mbegu yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao kwa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kikiwa kimebeba rangi ya kijani na njano na picha ya mmea uliostawi vizuri unaoashiria ubora wa mbegu hizi, juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "simroni" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kikiwa kimebeba rangi ya kijani, kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya kifungashio hiko kimeandikwa kina "royal seed", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio kidogo cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu. Juu ya kifungashio hiki kimeandikwa jina "Simlaw", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vilivyobeba rangi tofauti vikiwa na picha ya mimea na matunda yaliyostawi vizuri, yanayoashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio hivyo vumepewa jina la "ateknisi" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya bluu na nyeupe, ikiwa na picha ya papai lililoiva vizuri, ikiashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kimeandikwa jina "royal seed" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kimebeba rangi ya kijani na njano, kikiwa na picha ya mmea aina ya kabichi uliostawi vizuri. Hii inaashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio hicho kimeandikwa jina "EASEED", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mboga bora.

Wataalamu wa tiba na afya ya wanyama na mifugo, wakiwa wanakagua mbwa wa rangi na ukubwa tofauti waliosimama katika eneo la wazi. Mbwa hawa wana afya njema na manyoya yanang'aa. Muonekano wao ukiashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu hawa wa afya.

Mbwa wawili wakubwa wamekaa mbele ya banda wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa vizuri, mwonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama na mifugo.

Mabanda ya mifugo yaliyotengenezwa kwa mbao, yamejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo mbalimbali. Yakiwa na nafasi ya kutosha uingizaji hewa wa kutosha kwa wanyama, na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Mtu kasimama bandani akiwa na mbwa wa rangi na ukubwa tofauti wakiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka kwa wataalamu wa afya ya wanyama.

Banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao limejengwa kwa mpangilio unazingatia afya na ustawi wa mifugo, likiwa na nafasi ya kutosha na uingizaji wa hewa ya kutosha kwa wanyama na kulindwa dhidi ya mvua na jua kali pamoja na wanyama wengine.

Kima mwenye manyoya myeusi amesimama juu ya udongo, akitazama mbele kwa umakini, mkia wake mrefu umenyooka nyuma na macho yake yanachunguza kila upande. Ni mnyama pori mwenye tahadhali kubwa anayeishi maeneo ya msitu.

Mamba wawili wakubwa sana wamelala kando ya maji, miili yao mirefu ikiwa imetulia juu ya mchanga, muonekano wao wa kutisha unaonyesha nguvu na ukali wa wanyama hao wa porini katika makazi yao ya asili.

Kima mwenye manyoya ya rangi ya udongo na meusi amekaa huku akitazama mbele kwa umakini, macho yake yakiwa yanachunguza kila upande wa msitu huku anatafuna majani. Huyu ni mnyama pori mwenye tahadhari kubwa na anayeishi maeneo ya ndani ya msitu.